Duka la kisasa yenye nguo na viatu maridadi. Rafu za mbao zimewekwa vizuri zikiwa na t-shirt za michoro tofauti. Koti na mashati yamening'inia kwa mpangilio mzuri. Upande wa kulia viatu vya aina mbalimbali vimepangwa kwa uzuri.

Duka la kisasa la nguo na viatu. Rafu za mbao zimepambwa kwa t-shirt zenye michoro mbalimbali zikiwemo fuvu la binadamu. Kando yake kuna koti na mashati yamening'inia kwa mpangilio. Upande wa kulia, viatu vya aina tofauti vimepangwa kwa uzuri kwenye rafu zilizowekwa taa.

Duka la nguo linaloitwa vivu. Nguo nyingi zenye rangi tofauti zimetundikwa ndani ya duka. Manekani kadhaa yamevalia nguo na kuonekana dirishani. Bango la get 30% off linaonekana wazi.

Ndani ya duka la kifahari lenye bidhaa nyingi za mitindo. Viatu na mikoba vimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu vikiangaziwa vizuri. Kuna pia nguo zimetundikwa na vitu mbalimbali. Sofa za ngozi nyeusi zimepangwa kwa ajili ya wateja kupumzika.

Kundi la suti za wanaume zikiwa zimetundikwa. Zina rangi tofauti kama buluu, kahawia na kijivu. Zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeusi. Inaonekana ni duka la nguo.

Duka la nguo, Manix Clothing Store . Madirisha ya duka yanaonyesha nguo mbali mbali zilizovaliwa na mannequin . Ndani ya duka, rafu zimejaa bidhaa tofauti za nguo na viatu. Bango kubwa nje linaorodhesha bidhaa maarufu kama: Polo, Digel, Converse .

Duka la viatu, hasa viatu vya watoto. Viatu vingi vya rangi tofauti vimepangwa kwenye rafu. Kuna viatu vya buluu, pinki na kahawia. Kila jozi limening'inia kwenye hanger yake. Inaonekana kuna uteuzi mpana wa mitindo tofauti.

Duka la vitu linaonekana kubwa. Kuna rafu nyingi zimejaa aina mbalimbali za viatu; sapatu, raba, sandali, buti fupi. Viatu vimepangwa vizuri kulingana na rangi, mitindo au saizi.

Ndani ya duka la nguo, labda la chapa la Levis , kutokana na ishara inayoonekana. Nguo mbalimbali ikiwemo jeans na mashati zimepangwa vizuri kwenye rafu na meza. Kuna pia manekini amevaa nguo.

Mbele ya maduka mawili, moja likiwa salon na lingine likiwa duka la nguo za mitumba liitwalo Budget Wear The Thrift Shop . Nje ya maduka kuna watu kadhaa, wakiwemo mwanaume aliyevaa mavazi ya kipekee akiongea na msichana mdogo.

Duka la nguo. Mashati ya wanaume yamepangwa vizuri kwenye rafu yenye rangi tofauti. Baadhi yanauzwa kuanzia shilingi mia nane. Nguo zingine zimefungwa vizuri. Kuna nguo za kila aina. Inaonekana ni duka kubwa na la kisasa.

Rafu ndefu zimejaa buti nyingi za aina tofauti kuna buti fupi na refu zenye rangi tofauti na mitindo mbalimbali. Mpangilio huu unaonyesha duka la viatu au labda chumba cha kuhifadhia.

Duka la nguo za wanaume; suti nyingi zimening'inia. Mashati yamepangwa vizuri kwenye meza na rafu. Bango lenye offer ya asilimia ishirini linaonekana. Taa zinawaka vizuri, duka linaonekana safi, limepangwa nadhifu.

Ndani ya duka kubw la nguo na viatu. Upande wa mbele kuna rundo la masanduku ya viatu yaliyopangwa vizuri, na juu yake kuna viatu mbalimbali. Pia kuna rafu zimejaa nguo zilizopangwa kwa uangalifu.

Duka la nguo. Kuna vibanda vingi vilivyopanga nguo tofauti. Nguo hizo zina rangi mbalimbali kama vile nyekundu, blue , kijani na waridi. Baadhi ya nguo ni magauni marefu, ingine ni suruali. Bango la juu limeandika: Mirosa Classic Collections. Sakafu ina vigae vinavyong'aa.

Duka kubwa la nguo, lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Nguo za rangi mbalimbali zimetundikwa kwenye reki ndefu. Taa nyingi zimewekwa kwenye dari likionyesha bidhaa vizuri. Kuna viti vya kisasa vya kukaa katikati ya duka

Duka ndogo la nguo na viatu. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Nguo nyingi zimetundikwa kwa ukuta. Viatu vimepangwa kwenye kioo cha maonyesho. Mifuko mbalimbali inaonekana juu. Ishara ya malipo ya kidijitali inaonekana, ni biashara yenye shughuli nyingi.

Mikoba mbalimbali ya wanawake maridadi. Kuna mkobwa mweusi na mifuko mingine yenye pambo la kung'aa. Kofia yenye mapambo inaonekana katikati. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe. Ni duka la vifaa vya wanawake.

Duka la nguo la kisasa. Kuna rafu na nguo nyingi zilizopangwa vizuri, zikiwemo suti, mashati na viatu vya wanaume. Baadhi ya nguo zimekunjwa na kuwekwa, huku zingine zimetundikwa kwenye hanger . Sakafu inaonekana safi na kung'aa. Mwangaza umetokea kwenye dari.

Duka kubwa la nguo lililopangwa vizuri. Kuna rafu nyingi zenye nguo zilizopangwa kwa kategoria. Nguo za wanaume na wanawake zimejitenga. Mfanyikazi mmoja anaonekana upande wa kushoto. Kuta zimepambwa kwa rangi mbali mbali. Ni pahali pazuri kwa ununuzi wa nguo.

Mikanda mingi ya wanaume imetundikwa kwenye stendi. Mikanda hii inayo rangi tofauti kama vile kahawia, nyeusi na bluu. Kila mkanda unayo kamba yake na kishikizo cha metali. Lebo za bei zinaonekana zikining'inia. Hii ni bidhaa za ngozi zikiwa tayari kuuzwa dukani. Zimepangwa vizuri kuonyesha urembo.

Duka la nguo na bidhaa za sanaa likipambwa vizuri. Kuna nguo zilizoning'inia na bidhaa nyinginezo kwenye rafu. Kuta zimepakwa rangi ya zambarau na dari ya kijani. Sakafu ni ya mbao, ni pahali pazuri pa ununuzi wa vitu vya pekee.

Duka la nguo lililopangwa vizuri, kuna rafu nyingi zenye jinsi zilizo kunjwa. Nguo nyingine zilizoningi'nia. Bango kubwa linaonyesha punguzo la hadi asilimia arubaini. Ni mahali pazuri pa kununua mavasi. Taa zimewashwa vyema vikipa duka mwanga mzuri.

Gari la rangi nyekundu likiwa limetolewa sehemu kubwa za ndani. Kiti moja tu cha abiria kinaonekana, chenye rangi nyekundu na nyeusi. Sakafu ya rangi imefunuliwa kabisa, ikionyesha chuma kilichochakaa.

Gari kubwa jeusi la kisasa ni SUV inayoitwa Infinity QX80 . Iko ndani ya chumba chenye taa nyingi za dari. Gari linaonekana jipya na linang'aa. Ni katika chumba cha maonyesho tayari kuuzwa.

Gari la kifahari limeegeshwa kwenye eneo la lami lenye matofali. Nyuma yake kuna jengo dogo na milango ya vioo. Taa za nyuma za gari zinaonekana wazi. Kuna namba za usajili KBV 949E. Hali ya hewa ni jua.

Trela kubwa ya kubeba magari ikiwa na magari mawili ya kifahari juu yake. Trela ina rangi ya buluu na magari yanaonekana meusi. Muundo wa trela unaonyesha uwezo wake wa kubeba magari mengi kwa wakati mmoja.

Trela kubwa ya kubeba magari ikiwa na magari mengi yaliyopakiwa juu yake. Lori lenyewe lina rangi ya chungwa na limebeba magari ya rangi tofauti. Trela inaonekana ikiwa tayari kusafiri.

Magari ya kifahari yakiwa ndani ya chumba cha maonyesho. Magari yana rangi tofauti, kama vile buluu, kijani na chungwa. Mfumo wa taa wa kisasa unaangaza nafasi, kioo kinatoa muonekano wa kuvutia. Majani ya mitende, yanaonekana ndani. Inaonekana ni duka la kuuza magari, ni magari rali.

Watu watatu kwenye meza. Mwanaume mmoja anampa funguo wanandoa. Wote wawili wanatabasamu sana, wakionyesha furaha. Wamevalia nadhifu, wakiwa wamekaa kwenye ofisi ya kisasa. Magari yanaonekana nyuma, labda ni duka la magari. Hii inaonyesha shughuli ya biashara.

Jengo kubwa la kisasa lenye madirisha marefu ya vioo. Mbele kuna eneo pana la maegesho ya magari yakiwa yamepangwa vizuri. Huenda ni duka kubwa, kituo cha biashara au hata uwanja wa ndege. Anga ni safi. Lina mawingu machache.

Magari matatu yaliyokuwa yameegeshwa kwenye nyasi. Gari la mbele kabisa lina rangi nyeusi na lina namba KDJ 328G. Upande wa kulia kuna gari la buluu na upande wa kushoto kuna gari jeupe. Miti na mimea pia inaonekana nyuma.

Gari la abiria limeegeshwa kwenye barabara ya vumbi mbele ya miamba mikubwa. Miamba hiyo inatabaka nyingi za asili. Nyuma yake kuna milima iliyofunikwa na mimea. Anga ni blue .

Gari la kijivu, aina ya subaru outback, limeendeshwa nje kando ya ua wa chuma. Namba ya usajili wa gari ni KCG O52X. Magurudumu yake yanaonekana wazi. Hali ya hewa ni jua.

Eneo la wazi lenye magari yaliyoegeshwa kwenye nyasi. Kuna miti mingi mirefu upande wa kushoto na kulia. Anga ni buluu na safi. Baadhi ya watu wanatembea karibu na magari.

Mgurudumu la gari la kisasa, imetengenezwa kwa ream nyeupe inaongaa. Gurudumu ina muundo wa kina. Sehemu ya gari nyeusi inaonekana kando. Njia ya mawe na nyasi viko nyuma jua inaangaza sehemu ya gurudumu, inaonekana kama hali ya nje.

Ndani ya gari la kisasa. Viti vieusi viko mbele. Kuna usukani na gia. Paa lina kioo cha wazi. Mikeka ya sakafu inaonekana chini. Milango iko wazi. Gari inaonekana safi tayari kusafiri.

Mwanamume akiosha gari jekundu labda anatengeneza au anasafisha. Gari hilo linaonekana linafanyiwa ukarabati mkubwa sehemu zake zimetolewa. Anatumia bomba la maji yenye shinikizo kubwa. Mtu mwingine anaonekana ndani ya gari.

Gari jipya lenye rangi nyeupe limeegeshwa barabarani na inaonekana maridadi. Kuna vibandiko vidogo kwenye kioo cha mbele labda maelezo ya mauzo. Magurudumu yake ni makubwa yanayoipa muonekano wa kifahari.

Gari dogo jeusi lililoegeshwa kando ya barabara, ni Toyota Passo, lenye namba za usajili za Kenya. Nyuma kuna kituo cha mafuta na majengo mengine. Anga ni ya bluu ikionyesha siku nzuri. Gari linaonekana safi na limeegeshwa vizuri.

Wanaume wawili wanashikana mikono, mmoja anatoa funguo za gari kwa mwingine. Inaonekana kama makubaliano ya biashara yamefanyika, magari mengine yanaonekana nyuma, hali inaashiria mauzo au uhamishaji wa umiliki umekamilika.

Soko la mboga likiwa limejaa bidhaa mbalimbali kuna mananasi mingi yaliyopangwa kwa rundo yakionyesha uzito wake. Pilipili hoho za kijani na njano zimewekwa kwa umaridadi zikipendeza machoni.

Soko kubwa linaonekana wazi. Mabasi ya abiria yameegeshwa kando. Matangazo makubwa yamening'inia juu. Watu wanashughulika na biashara. Barabara ina magari machache. Anga lina mawingu meupe.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi likiwa na watu wengi, bidhaa zilizopangwa na vibanda mbalimbali. Baadhi ya maeneo yamefunikwa na paa za bati huku wengine wakiwa na miavuli, inaashiria biashra kubwa.

Mboga na matunda sokoni. kuna nyanya nyekundu, viazi pilipilihoho kijani, matango, pia kuna ndimu, parachichi na karoti zimepangwa vizuri kwenye makreti au mifuko. Eneo linaonekana kuwa sehemu ya soko lenye shuguli nyingi.

Soko la Sanaa na ufundi, likionyesha bidhaa nyingi za shanga, zenye rangi mbalimbali. Mikufu, bangili na pete, zimetandazwa kwenye Meza nyeupe na njano. Watu kadhaa wamekaa nyuma ya meza labda wakiuza bidhaa zao.

Soko la wazi lenye shuguli nyingi. Kuna vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao na karatasi. Mtu mmoja anashona nguo kwa mashini. Bidhaa mblimbali kama vile mifuko na nguo zimefungwa. Eneo linaonekana kuwa chafu. Watu wanashugulika na biashara zao.

Bidhaa mbalimbali za ufundi. Kuna viatu vingi vya ngozi vikiwa na shanga za kupendeza, mifuko iliyosokotwa, vitambaa vyenye nakshi na sanamu za wanyama vimepangwa. Tembo, twiga na pundamilia vimetengenezwa kwa umaridadi. Rangi mbalimbali zinavutia jicho. Huu ni urithi mzuri wa kitamaduni. Inavutia watalii wengi.

Soko la bidhaa za kitamaduni. Kuna ngoma tatu zilizopambwa vizuri mbele ,vitambaa vya rangi mbalimbali na nguo zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Mpambo na zawadi pia vimeonyeshwa. Watu wachache wanaonekana mbali. Inaonekana ni soko maarufu la watalii.

Soko la ndani lililojazwa bidhaa za sanaa na ufundi. Kila upande wa njia kuu una maduka madogo yanayouza mikoba, vikapu, sanamu za wanyama na nguo za kitamaduni. Watu wachache wanatembea katikati ya soko wakitafuta vitu vya kununua.

Soko la viatu vya asili labda sandali na shanga. Viatu vingi vya rangi mbalimbali vimepangwa ukutani. Mtu mmoja anaonekana akichagua viatu. Rangi za viatu ni nyeusi, kahawia na zingine zinashanga za kupendeza.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi sana. Kuna meza zimejaa sanamu ndogo, sahani zilizopakwa rangi na zawadi zingine. Watu wameketi, wakiuza bidhaa zao. Magunia ya makubwa yamejaa zitu.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Vibanda vimejengwa pembeni mwa barabara. Kuna ndizi nyingi na matunda mengi ya kiuzu. Watu wanatembea na kufanya biashara. Magari yamepakia karibu. Mkokoteni huko mbele majengo marefu yanaonekana nyuma.

Duka la matunda la wazi. Matunda mengi yamewekwa mezani na kwenye makreti ikiwemo ndizi, maembe, maapula, machungwa na mananasi. Ndizi zimetundikwa juu. Duka lina paa la turubai.

Duka la maua lenye hema la kijani. Maua mengi ya aina tofauti na rangi yamepangwa vizuri. Wafanyabiashara wawili wanaonekana wakishughulikia wateja. Majani ya maua ameanguka chini. Kuna kiti kimoja cha bluu mbele. Ni eneo la biashara ya maua.

Duka linaonyesha sanaa za kiafrika, sanamu za twiga, tembo na wanyama wengine wa porini, zimetengenezwa kwa mbao. Pia, kuna vinyago, vikapu, na mapambo mbalimbali, zote zimepangwa vizuri kwenye rafu.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wakitembea na kununua vitu mbali mbali. Bidhaa zimetandazwa chini kwenye viwanja na meza. Nguo zenye nguo zenye rangi za kiafrika zimeninginia. Vifaa vingine vya sanaa na sanamu zimepangwa.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za ufundi. Sandali zilizopambwa zimening'inia. Vito vya shingo vimetandazwa. Mwanamke amesimama akitazama bidhaa. Paa la vibanda limetengenezwa kwa mbao na mabati. Ni pahali pazuri pa kununua zawadi.

Nyumba kubwa nzuri yenye paa la kahawia, ina madirisha meusi na ukuta wa rangi ya dhahabu. Nyuma yake, anga ni buluu na lina mawingu meupe. Kuna uzio mfupi wa kijani kibichi mbele ya nyumba.

Jengo refu la kisasa lina gorofa nyingi, kila gorofa lin rushani lenye kioo likionyesha muundo wa kuvutia. Rangi kuu la jengo ni nyepe ikiwa na madirisha meusi limesimama wima kuelekea angani.

Jengo refu la kisasa limesimama wima. Rangi za njano na kijivu zimetawala. Dirisha nyingi zinaonekana kila ghorofa. Mawingu meupe yametanda angani. Usanifu wa kuvutia umeonekana.

Jengo refu la ghorofa likionekana gizani usiku. Taa nyingi zimewashwa ndani ya jengo, zikiangaza madirisha yake. Anga limefunikwa na mawingu mazito, likionyesha hali ya hewa ya usiku. Mbele ya jengo kuna miti mirefu.

Nyumba nyeupe yenye madirisha makubwa meusi ambayo yamepambwa kwa mtindo wa kipekee. Mlango wa mbele unafunguka wazi. Paa linaonekana kuwa la chuma. Eneo la mbele la nyumba lina sakafu ya zege iliyokwaruzika.

Jengo refu jipya kabisa linaitwa Highway heights na lina maduka kadhaa. Ghorofa zake zina roshani za kisasa, kioo kingi kinatumika, wire za umeme zinaonekana chini, jengo liko wazi , anga ni ya buluu.

Majengo matatu marefu yasiyomalizika yamejengwa kwa matofali ya kijivu. Waya za umeme zinaning'inia mbele ya majengo. Anga ni buluu isiyo na mawingu. Bango la matangazo linaonekana chini kulia.

Majenge ya kisasa labda makazi ya kifari kuna roshani zenye vioo maridadi zikionyesha muondo mpya. Bustani ndogo yenye mimea mbali mbali imepandwa mbele, magari mawili yameegeshwa kando. Nje kuna sehemu ya kuegesha gari yenye paa.

Nyumba mbili za kisasa zilizojengwa kwa mtindo mzuri. Nyumba ya mbele ina ghorofa moja huku ile ya nyumba ina ghorofa mbili. Zote zimepakwa rangi ya kijivu na Zina madirisha makubwa.

Jengo refu la ghorofa. Lina rangi ya waridi na madirisha mengi ya kioo. Kuna roshani ndogo zilizopangwa upande mmoja. Juu ya paa kuna matangi ya maji. Uzio wa mawe umezunguka eneo hilo. Anga ni buluu na mawingu kidogo.

Jengo la kisasa la ghorofa B&A Apartment yenye rushani na madirisha ya rangi tofauti. Anga lina mawingu meupe na bluu safi. Nyuma majengo mengine yanaonekana yakiashiria ukuaji wa miji.

Jengo refu lenye rangi ya njano na blue . Dari ya jengo Ina muundo wa paa na madirisha madogo yamewekwa. Anga ni blue na safi na mawingu machache. Kwenye upande wa kulia, ukuta wa matofali unaonekana.

Jengo refu la ghorofa liitwalo M4 Apartment lenye maduka na biashara mbalimbali chini. Likiwa na rangi ya kahawia iliokoza na zambarau. Lenye rushani na madirisha mengi. Ishara za biashara mbalimbali zinaonekana wazi.

Jengo refu la kisasa limejengwa kwa mtindo wa ghorofa nyingi. Kioo kinachopendeza kimetumika kwenye madirisha. Roshani za kahawia zinatoka nje. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Baadhi ya nyaya za umeme zinaonekana juu. Ishara ya to let inaonekana. Inaonekana kama makaazi mapya.

Bango kubwa la matangazo ya mradi wa makazi unaoitwa Plumeria Residences . Bango linaonyesha jengo la kisasa lenye ghorofa nyingi. Linaeleza kuwa mradi una uzoefu wa miaka kumi na tano. Unafika ghorofa kumi na saba na asilimia moja ya wateja wameridhika.

Jengo refu la ghorofa liitwalo NorthCrest View lina roshani nyingi zenye uzio mwekundu na madirisha ya blue . Jengo linaonekana la kisasa na limejengwa kwa mtindo mzuri. Anga ni buluu na mawingu machache.

Jengo jipya bado halijakamilika limejengwa kwa matofali ya saruji. Sehemu ya chini ina rangi ya kijani kibichi. Madirisha mengi hayana vioo. Nguzo za chuma zinajitokeza juu na ya umeme imesimama mbele. nyasi zimeota bila mpangilio. Ni eneo la ujenzi.

Jengo kubwa la kisasa likijengwa, lina fremu za chuma na mbao, zikitumika kama viunzi. Baadhi ya sehemu zimepakwa rangi nyeupe, nyuma yake kuna jengo lingine ambalo pia linaonekana kuwa katika ujenzi.

Nyumba kubwa ya ghorofa iliyopakwa rangi ya manjano na buluu. Lina paa la vigae na madirisha mengi. Kuna sehemu mbili za kuegesha magari zilizofunikwa na gari moja linaonekana upande wa kushoto.

Nyumba ya kisasa, ghorofa kadhaa, ikiwa imejengwa vizuri. Kuna ua mrefu wa matofali unaoizunguka pamoja na waya za ncha kali kwa usalama. Muundo wake ni wa kuvutia na madirisha makubwa yanayoakisi anga.

Eneo la wazi, kavu na majengo marefu nyuma. Anga ni ya buluu iliyo wazi, ikiwa na wingu ndogo. Majengo mengine yana roshani za rangi ya chungwa. Eneo hili linaonekana kama pahali pa ujenzi. Miti michache imeota katikati ya jengo.

Jengo refu la kisasa lenye gorofa nyingi. Lina roshani pana zenye vioo vya buluu. Miti mirefu yenye majani mabichi imelizunguka, ikiongeza uzuri. Anga ni ya buluu ikionyesha siku nzuri. Ni muundo wa kisasa unaovutia macho.

Jengo kubwa likijengwa, bado halijakamilika. Mbao imefunika sehemu kubwa ya jengo ikionyesha kazi inaendelea. Inaonekana kuwa na ghorofa nyongi zenye madirisha na milango bado haijawekwa. Anga lina mawingu kidogo kuashiria hali ya hewa ni nzuri.

Nyumba ndogo yenye paa la vigae. Kuta zake zimepakwa rangi ya kijivu na nyeupe. Dirisha nyeupe yamepanga mstari. Bustani nzuri yenye nyasi iliokatwa vizuri na vichaka vilivyopandwa imezunguka jengo. Miti mirefu inaonekana nyuma. Ni makazi mazuri.

Jengo la ghorofa mbili bado halijakamilika. Lango kubwa jeusi la chuma linakinga mbele yake. Madirisha mengine yana milango ya chuma. Gogo kubwa la mti limekaa kando. Rangi ya kijani imepakwa sehemu ya chini. Ni eneo la ujenzi.

Jengo refu limepakwa rangi ya njano na kijivu, lina roshani nyingi zenye milango ya chuma. Anga ni ya bluu yenye mawingu meupe, majengo mengine yanaonekana mbali. Ni muundo wa kisasa.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na madirisha yenye vioo vya buluu. Anga ni ya buluu inayochanganyika na mawingu meupe. Bango lenye maneno to let na hospital linaonekana kando. Ni muundo wa kisasa wenye roshani nyingi.

Jengo kubwa la duka la Quickmart likiwa na ishara kubwa nyekundu. Pia kuna nembo nyingine isemayo fresh and easy . Chini, neno Q cafe linaonekana likionyesha kuna mkahawa. Jengo linaonekana la kisasa. KImepakwa rangi nyeusi.

Jengo kubwa la kisasa lenye alama China Square iliyopambwa kwa rangi za buluu na njano. Jengo lina mapambo ya milia yenye rangi mbalimbali. Anga ni safi ya buluu. Sehemu ya ardhi iliyo mbele inayoonekana kuwa na lami.

Wateja wamesimama kwenye foleni ndefu katika duka kubwa wakisubiri kulipa bidhaa. Kaunta nne na tano zinaonekana zikifanya kazi. Wafanyikazi wanahudumia wateja kwa haraka. Mabanda ya bidhaa yamejaa tele. Vikapu vya ununuzi vimejazwa. Hali inaashiria biashara inaendelea vizuri.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Bidhaa nyingi ni vitafunio na pipi zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna viunga vya promo vilivyojaa bidhaa. Mwanga mweupe unamulika kutoka juu.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa. Kuna mizigo mingi ya viazi, vitunguu na ndizi vikiwa vimepangwa vizuri kwenye vibweta. Baadhi ya bidhaa zina bei zao zikiwa zimeonyeshwa, na pia kuna mabango ya promotion .

Duka kubwa la viatu vingi. Rafu nyeupe zimejaa bidhaa. Alama ya punguzu limeonekana juu. Wateja wanapita pale. Sehemu hii inaonekana yenye shughuli. Sakafu ni la vigae.

Onyesho la keki na mikate mingi zikipangwa ndani ya kabati la kioo. Kila keki inaonekana maridadi zikiwa na rangi tofauti na mapambo ya kuvutia. Zipo keki za roll , cupcakes zenye cream nyingi.

Baiskeli nyingi zikipangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka. Kila baiskeli ina rangi yake zikionyesha utofauti mkubwa. Baadhi zimepambwa vikapu vidogo mbele, vikiongeza mvuto. Zipo baiskeli za ukubwa tofauti.

Sehemu ya mboga ndani ya duka kubwa. Mboga za majani zimepangwa vizuri kwenye stendi zikionekana safi. Ishara ya herbs na salads zinaonekana wazi juu. Kuna ishara nyingine, inayoonyesha bei za chini ikivutia wateja.

Eneo la malipo katika duka kubwa. Watu kadhaa wamejipanga kwenye foleni wakisubiri kulipa bidhaa zao. Baadhi yao wanasukuma trolley vyenye vitu. Wafanyikazi wamevaa fulana nyekundu. Sakafu ni vigai.

Sehemu ya kuoka mikate ndani ya duka yenye rafu zilizojazwa biskuti, muffins , na vitu vingine vitamu. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye vifungashio. Ishara zinaonyesha aina za bidhaa.

Duka kubwa la bidhaa. Kuna matunda mengi kama tofaa nyekundu na kijani yakiuzwa. Mikokoteni ya ununuzi inaonekana mmoja ukiwa na bidhaa. Watu wanatembea wakifanya manunuzi rafu zingine zinaonekana nyuma. Inaonekana ni eneo lenye shughuli nyingi.

Duka kubwa, likionyesha bidhaa mbalimbali. Friji za vinywaji baridi ziko mbele zikiwa na aiskrimu na bidhaa nyingine zilizogandishwa. Rafu zimejaa vinywaji laini kama vile cocacola na fanta .

Duka kubwa lenye rafu ndefu zilizojazwa bidhaa. Kuna sabuni, vipodozi na vitu vingine vya matumizi ya nyumbani. Njia kati ya rafu ni pana. Taa zinawaka vizuri zikitoa mwanga mwingi. Sakafu ni vigae.

Duka kubwa lenye rafu ndefu zilizojazwa biskuti na vitafunio. Bidhaa zimeapangwa vizuri kwenye masanduku. Njia kati ya rafu ni pana. Taa zinawaka vizuri. Duka hili linaonekana lina bidhaa nyingi.

Eneo la kujihudumia katika duka kubwa. Skrini kubwa inaonekana wazi. Kuna vikapu viwili, kimoja cha zambarau na kingine cha buluu. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali pande zote, taa zinag'aa juu. Ni mfumo wa kisasa wa malipo.

Duka kubwa la bidhaa. Kama maduka makubwa, rafu nyingi zimejaa chupa za kitupu, michuzi na bidhaa nyingine nyingi za chakula. Upande wa kushoto kuna safu ya karatasi za choo au taulo za jikoni.

Duka kubwa. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile vitafunio na vinywaji. Sakafu ni vigae vya rangi ya kijivu. Sanduku tupu liko katikati ya njia. Nguo nyingine na chupa zinaonekana nyuma. Inaonekana ni eneo la ununuzi.

Ndani ya duka kubwa. Rafu zimejaa bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna mifuko mingi ya unga au mchele chini. Taa zinang'aa juu zinaangaza eneo. Sakafu inaonekana safi kabisa. Inaonekana kuna uteuzi mpana wa vitu. Hii ni sehemu muhimu ya ununuzi.

Jengo la duka kubwa. Ishara yake ina jina quickmart na fresh and easy . Nje kuna nafasi ya kutosha ya kuegesha magari. Magari kadhaa yameegeshwa karibu. Mishale mingi ya ununuzi imepangwa upande mmoja. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu. Ni duka la kisasa la bidhaa.

Duka kubwa la bidhaa labda maduka makubwa au soko, kuna matunda na mboga nyingi zimepangwa vizuri ikiwemo mananazi na matikiti maji. Nyingine bidhaa vya vyakula zimepangwa kwenye rafu ndefu.

Ndani ya duka kubwa. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali. Kuna pakiti nyingi za unga au mchele zimepangwa vizuri. Mafuta ya kupikia yamepangwa kwenye rafu. Wateja wanatembea katika njia pana. Ishara za bei zinaonekana juu. Hali ya hewa ndani ni nzuri. Hii ni eneo la ununuzi.

Duka kubwa la bidhaa. Viti vingi vimepangwa vingine vikiwa vya rangi ya kijani . Bidhaa mbalimbali kama ice cream na tanuri ya mikate zinaonekana. Rafu zimejaa vitu. Watu wanatembea wakifanya manunuzi. Ni eneo lenye shughuli nyingi.

Duka kubwa la FOOD PLUS lenye kauli mbiu More thank just food .Mbeke ya duka kuna mtu akifanya kazi kwenye counter .Ndani ya duka rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Kwenye kona kuna sanamu ya twiga.

Chakula kingi kilichopangwa kwenye chombo cha kioo. Kuna aina mbalimbali za vyakula kama vile wali nyama na mboga. Vijiko viko ndani ya kila chombo. Eneo linaonekana kuwa mkahawa au hoteli. Taa zinang'aa juu. Watu wanapita nyuma.

Ndani ya duka la kisasa la, carrefour, mlango mkubwa wa chuma uko wazi. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Ishara ya, welcome to carrefour ,inaonekana katikati. Kwenye kushoto kuna counter ya, express check out .Eneo linaonekana safi na limepangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa, labda Carrefour, hapa Kenya. Vipo vituo vya malipo vya haraka, express counter vikiwa na namba kumi. Watu wachache wanasubiri kuhudumiwa. Kuna wafanyikazi wamesimama wakiwasaidia wateja.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikipangwa kwa mpangilio mzuri. Wateja wawili wanaonekana wakisukuma toroli wakichagua bidhaa zao. Eneo linaonekana safi na lina mwanga wa kutosha.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za urembo na usafi kama vile losheni na shampu. Zimepangwa vizuri kwenye maduka makubwa zikiwa na taa zinazong'aa kuvutia wateja. Kwenye sehemu ya juu kuna bango kubwa lenye ujumbe kuhusu glowing radiant skin . Sakafu inaonekana safi, ikiakisi mwanga.

Duka kubwa la bidhaa lililopangwa vizuri. Kuna rafu nyingi zenye mafuta ya kupikia yaliyojazwa kwenye chupa za njano. Rafu nyingine zina bidhaa tofauti zilizofungashwa. Sakafu ni safi na taa zimewashwa vizuri. Ni mahali pazuri pa kufanya manunuzi.